Hii ni tangazo la bima la afya, inaelezea kwa wazi huduma zinazopeanwa na bima hio kama matibabu ya kawaida, dharura na dawa. Limeorodhesha nambari ambazo iwapo unataka kuwasiliana nao unaeza piga.

Magari haya yameegeshwa kwa namna inayostaajabisha mno. Huenda yamewekwa hivi ili wanunuzi waweze kuyaona na kuyapiga msasa iwapo wanazitaka. Kuna gari nyekundu, kuna gari nyeupe, kuna gari samawati, kuna gari nyeusi na mengine.

Ni bango la matangazo linalotangaza bima ya pikipiki, ina mchoro wa pikipiki pamoja na mfano wa cheti cha bima kilichoonyehswa kwenye bango hili, linahamasisha na kuwaonyesha wamiliki wa pikipiki kuhakikisha kwamba vyombo vyao vimelindwa dhidi ya hatari.

Duka ndogo linalouza vyakula vinaonyesha friji lililojaa vinywaji vya aina mbalimbali, milango yake imechorwa kwenye rangi ya manjano na kuandikwa M-PESA, inaonyesha kuwa inapea watu huduma za kifedha kwa njia ya simu.

Tunaona gari jeusi ambalo limeekwa kwenye chumba cha maonyesho. Mwanaume mmoja amelishika juu ya paa karibu na kioo cha mbele kana kwamba analikagua kwa umakini, uenda yeye ni mteja anayeangalia kuona kama anaweza kuinunua.

Kuna magari matatu moja jeupe, moja jekundu na moja jeusi limeegeshwa kwenye chumba cha maonyesho. yamepangwa kwenda yanaonekana kua kwenye mauzo au ndio watu wakuje waone magari mapya ambayo yameletwa.

Huduma ya kutuma pesa kwa njia ya simu inarahisisha maisha mno. Unampa ajenti pesa taslimu alafu yeye anatuma pesa hizo kwa njia ya simu kwa mtu ambaye ulitaka kumtumia pesa hizo zimfikie.

Hili ni lorry kubwa linalosafiri barabarani likibeba magari mengine. Lorry hili lina madaraja mawili, ghorofa ya juu na ghorofa ya chini, ambapo magari yamepangwa kwa njia ya ustadi na kwa usalama.

Tangazo la bima ya wakandarasi inayo eleza huduma zake. Ikijumuisha ulinzi dhidi ya mtetemeko wa ardhi, dhoruba, mafuriko, moto, radi na pia milipuko ya aina mbalimbali.

Watu Hawa wamesimama kwenye duka la Mpesa. Mpesa ni huduma ambaye inawezeaha watu kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu. Basi lazima utembelee agenti Ili aweze kukusaidia kupokea ama kutu au hata kutoa pesa.

Ukitaka kununua gari lazima upige msasa uamue ni gari gani unataka na ni mambo yapi ambayo unayazingatia? Lazima uangalie magurudumu, lazima uangalie jinsi ambavyo gari linakaa tu nje, lazima uangalie rangi ya gari, lazima uangalie iwapo viketi na nafasi ambayo iko hapo ndani ni sawa. Kama kwa gari hili ni gari nzuri na gari ambayo ina rangi nzuri.

Soko la matunda lina aina nyingi za matunda yaliyopangwa vizuri sana mezani . Mnunuzi mmoja anaangalia kwa makini ili kuweza kuchagua anayohitaji . Wanunuzi wengine pia wanaonekana pembeni wakiwa katika shughuli hiyo hiyo .

Samaki waliokaangwa kwa mafuta wamepagwa kwenye soko tayari kuuzwa. Kuna aina mbali mbali kutoka samaki wakubwa hadi wadogo wote wakiwa kwenye meza ya kuuza ili kujaribu kuwavutia wanunuzi. Madogo yamewekwa kwenye Upande mmoja na makubwa kwenye Upande mwingine.

Magari haya yamepangwa kwenye mahali ambapo yanauzwa lakini kinachoonekana ni sehemu ya mbele tu pamoja na taa zake yanasimama kwa mistari yakionyesha iwapo yanasubiriwa kununuliwa.

Hii ni aina ya gari ya Toyota ambayo nambari yake ya usajili ni KCM 709X. Imegeshwa mahali ambapo mazingira ni matulivu na yanapendeza mno. Linaonekana liko katika hali nzuri. Labda mwenyewe anapiga picha hili ili kuliuza ama kulionyesha mahali.

Kuna mchanganyiko wa fedha tasilimu na vifaa vya matumizi ya kila siku. Mkono umeshika noti ya elfu moja pamoja na zile zinazoonekana kuwa za mia tano na mia moja. Kwenye usuli kuna waya ya nyongeza inayotumika kuunganisha vifaa kwenye soketi, ya umeme.

Kambuni inayotengeneza magari inayoitwa Toyota huwa imetengeneza gari hili la haina ya Filder ni gari nzuri sana aswaa kwa mtu aliye na familia kwa kuwa ina viti ambavyo vinaweza kutosha familia na pia nafasi nzuri kwa safari za mbali.

Hii ni tangazo la bima ya kibinafsi wakati ambapo mtu anapata ajali. Inaonyesha maelezo ya huduma inayotolewa alafu pia imeambatanishwa na nambari ya simu ya kupiga iwapo unaitaji maelezo zaidi ama unataka kujisajili.

Magari ya aina nyingi yameegeshwa kwenye jengo hili. Mengine yamo ndani na pia nje. Kuna gari nyeupe, nyekundu, nyeusi na mengine mengi. Pia nje kunaonekana na miti yenye rangi ya manjano.

Barabara hili ni nyororo mno na pembeni miti yanaonekana na mawingu ambayo yametanda dalili ya mvua. Gari kubwa linabeba magari mengine madogo kwa upande wa juu na pia kwa upande wa chini.

Wauzaji hawa ni wauzaji wa matunda kuna matunda ya aina nyingi, kuna ndizi, parachichi, machungwa na pia kuna vitunguu kwa muuzaji mmoja , muuzaji mmoja anaonekana kuwa na huzuni au fikra nyingi kwa sababu ameshika tama.